Duka la mitindo linalouza vitambaa vya wanawake, mikoba, kofia na vito vya thamani. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu nyeupe na zina rangi tofauti tofauti za kupendeza.

Duka la kuuzia vifaa vya kutumiwa na watoto, duka hili liko na viti vya watoto kuketishwa wakiwa wanakula chakula, mabagi ya kubebea watoto na kiti maalum cha kufungwa kwenye gari wakati mtoto anapoketishwa ndani ya gari.

Duka la kuuzia mavazi ya wanaume kama suruali, makoti, viatu, kofia. Duka hili lina mataa yanayon'gaa, pia lina kioo. Ndani ya duka hili kuna wahudumu wawili, mmoja ameketi, na mwengine amesimama.

Gari la aina ya matatu lililo na rangi ya kijivu, madirisha yote ya gari hili yamefungwa na gari hili limeegeshwa kando ya mlima wa mawe.

Meza ya sokoni, iliyo na viazi vilivyopimwa kwenye mikebe ya plastiki. Pia kuna viazi tamu na nduma vilivyo ndani ya vikapu. Vyakula hivi vinajulikana kuleta nguvu mwilini.

Soko la mboga limejaa vitunguu, viazi, tomato, karoti, matoke na mboga za majani. Wauzaji wamesimama tayari kuwauzia na kuwahudumia wateja wao.

Soko la vitu vilivyoundwa na chuma, linauza bidhaa kama vile masanduku ya chuma ya shule, sufuria za kukaangia, karai, majiko na vyombo vya kulishia kuku.

Ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano, zimepangwa ndani ya kreti za mbao na zimewekelewa juu ya zingine. Ziko katika chumba kilicho na kuta za rangi nyeupe.

Nyumba za ghorofa za kukodisha zimezungukwa na ukuta mkubwa na lango kuu jeusi. Nje ya ukuta huo kuna mimea iliyopandwa na kibao kinachoonyesha jina la nyumba hizo.

Duka kuu limetoa mapunguzo makubwa kwa karibu kila kitu wanachouza ili kuwasaidia wateja kuokoa pesa katika kipindi kigumu cha kiuchumi.

Sehemu ya supermarket iliyo na nepi za watoto zilizopangwa katika rafu sita. Mifuko ya nepi hizi ina rangi tofauti ikiwemo nyekundu, rangi ya kijani na rangi ya samawati na nyingine ya manjano. Kila mfuko umechorwa picha ya mtoto.

Sehemu ya supamaketi ya kuuzia mashini za kufulia. Mashini hizi ni sita na zina rangi ya kijivu. Juu ya kila mashini, kumewekwa karatasi inaonyesha bei ya mashini hio.

Sehemu ya supermarket ya kuuzia vyakula vya wanyama wa nyumbani. Vyakula hivi vimepangwa katika rafu nne. Viko ndani ya mifuko iliyo na rangi tofauti. Vimepangwa kutoka cha kiwango cha chini hadi cha kiwango cha juu.